Eneo la mapokezi au kando la huduma ndani katika ofisi ya Huduma Kenya, kaunta ni nyeupe na lina nembo ya Huduma Kenya pamoja na maneno Huduma Kenya na service excellence pia kuna maandishi information desk ambayo yameandikwa kwa herufi kubwa.

Mchezo wa soka ukiendelea kwenye uwanja uliojaa watazamaji. Wachezaji kadhaa wanaonekana wakishindania mpira katikati ya uwanja. Baadhi ya wachezaji wamevalia jezi ya rangi ya manjano na nyingine za rangi ya kijani kibichi. Uwanja una nyasi za kijani.

Kundi la watu wakisherekea wengi wao wamevalia mavazi yanayoashiria chama cha siasa cha PNU. Watu hawa wamevalia skafu za samawati na nyeupe ambazo zina nembo ya PNU.

Rais William Ruto wa Kenya akiwa amevaa suti ya kijivu na tai ya bluu akitembea na jaji mkuu Martha Koome, ambaye amevaa joho la kitamaduni la jaji mkuu lenye rangi nyeusi na mistari ya rangi nyekundu na kijani, wote wawili wanatoka katika jengo la serikali.

Wachezaji wa timu ya soka wakisherehekea baada ya mchezo, wengi wao wamevalia jezi nyeusi na kaptura nyeusi zenye michirizi ya rangi ya machungwa na soksi za rangi ya machungwa . Mchezaji mmoja katikati amevaa jezi ya kijani kibichi na kaptura nyeupe.

Kundi la watu wamesimama mbele ya jengo lenye maandishi Immigration Services Control Office . Watu wengi wamevaa barakoa wakizungumza na mwanaume aliyevaa suti na kofia ya pasport mgongoni. Kwenye ukuta wa jengo kuna bango la saa.

Majaji watatu wa mahakama ya juu ya Kenya, wote wamevalia majoho yao rasmi ya rangi ya nyekundu na nyeusi ,wawili kati yao ni wanawake na mmoja ni mwanamme ,wanaonekana wakiwa na furaha na wanatabasamu, wanatoka katika jengo la serikali.

Jengo la serikali linaonekana kama ofisi ya Huduma Kenya. Kwenye mlango wa mbele kuna bango lenye nembo ya Huduma Kenya na maandishi Huduma Kenya .Rangi za bendera ya Kenya zinaonekana juu ya mlango. Watu kadhaa wakiwemo raia na afisa mmoja wa usalama amevaa sare wanaingia au wanatoka jengo hilo.

Wafanyikazi wa huduma Kenya wakiwa kazini katika kaunta za huduma. Wafanyikazi wote wamevaa sare za kampuni na barakoa za matibabu kuonyesha kuwa picha ilipigwa wakati wa janga la covid-19. Kila mfanyikazi ana komyuta na vifaa vingine.

Wanaume wawili wakioeana mikono wakiwa wamesimama mbele ya bango lenye nembo na majina ya timu ya Ulinzi stars fc. Mwanamume mmoja amevaa suti nyeusi na mwengine amevalia jezi nyekundu.

Eneo la ujenzi ambapo kuna mchanga na udongo mwingi, upande wa kushoto kuna sehemu ya mashine kubwa ya ujenzi ambayo inaonekana ni excavator ya Hyundai ikiwa imepaki, eneo hilo limechimbwa na kuna mfereji.

Ofisi ya huduma center ambapo raia wanapokea huduma za serikali, watu kadhaa wemeketi kwenye viti vya kungojea huku wengine wemeketi mbele ya computer wakihudumiwa na maafisa, kila kituo cha huduma kina kibao.

Mwanaume akishika bango kubwa la campaign la kisiasa juu chake. Bango lenye rais wa zamani wa kenya Uhuru Kenyatta na rais mstaafu Raila Odinga na pia lina ujumbe wa kisiasa. Katikati kuna umati wa watu wengi.

Wanariadha wa kiume, wanaokimbia kwenye uwanja wa riadha, wanariadha saba wanaonekana kwenye picha wakiwa katika kazi ya mbio. Wote wakiwa wamevalia mavazi ya michezo ya rangi mbalimbali. Wanariadha hawa wanakimbia kwenye njia zao.

Kiongozi labda rais William Rutto, akitia saini hati kwenye meza. Amekaa kwenye kiti na amevaa suti nyeusi. Karibu naye amesimama mwanaume mwingine aliyevaa vazi za kimahakama na rasta.

Mwanamke aliyevalia vazi la kimahakama ambaye ni jaji mkuu wa Kenya Martha Koome anampatia mheshimu William Ruto, rais wa Kenya hati iliyo katika jalada jekundu. Wote wawili wanaonekana wakitabasamu na hali ya furaha inatanda. Tukio hili linaashiria kukabidhiwa kwa cheti cha ushindi baadha ya uchunguzi.

Wanaume wawili na mwanamke mmoja katika ofisi. Mwanaume mmoja ambaye amevaa suti ya bluu anaonyesha mkono wake kuweka kidole kwenye skana ya alama za vidole. Mwanaume mwingine ambaye amevaa suti nyeusi amesimama naye.

Umati wa watu wakiwa kwenye uwanja wa meichezo watu wengi wamevalia nguo za timu ya kitaifa ya mipira ya miguu ya Kenya na wengine wanapeperusha bendera za Kenya kuna viti vya mashabiki vilivyo jaa watu.

Chama cha kisiasa cha Jubilee nembo hili ina maneno Jubilee na mbele pamoja. Kwa rangi nyekundu. Juu ya maneno hayo kuna duara jekundu lenye picha ya njiwa akiwa amebeba njiwa pia kwa rangi nyeusi.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevalia mavazi rasmi, wamesimama nyuma ya meza yenye nembo ya OFFICE OF THE CHIEF JUSTICE, JUDICIARY . Mwanamke mmoja aliyevalia suti ya rangi ya buluu ya giza na shati la rangi ya dhahabu na lulu, anaonekana akizungumza.

Bango la matangazo ya tukio linaloitwa The Judiciary Dialogue Day kichwa cha bango lina kauli mbinu Your Voice Matters Let's Make a Difference Together, bango linaonyesha mwanamke mmoja anayetafakali.

Wachezaji wa soka wkiwa uwanjani wakati wa kucheza. Wachezaji wengine wamevaa jezi ya kijani na wengine wamevaa jezi ya njano na machungwa. Mmoja wa wachezaji aliyevalia jezi ya kijani namba saba yupo mbele kabisaa akipiga hatua.

Sehemu ya ndani ya Huduma Center ambapo watu wanapata huduma za serikali. Kuna meza ndefu ya kahawia na wafanyikazi kadhaa wameketi nyuma yake wakifanya kazi kwenye kompyuta. Wafanyikazi wengine wawili wamesimama nyuma ya meza.

Kikundi cha wanaume wakiwa wamesimama nyuma ya kinara cha hotuba chenye nembo ya chama ya ODM, mmoja wa wanaume hao ambaye amevalia suti nyeusi na tai nyekundu anaonekana akihutubia , wanaume wengine wamesimama kando yake.

Kikao cha watu watano waliojizatiti mazungumzo pengine katika ofisi huduma centre nchini keñya, kutokana bango linaloonekana nyuma. Kuna mwanaume watano walioketi kwenye viti viwili mwengine akiwa kwenye dawati.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevalia kofia nyekundu, wakisherehekea au kwenye mkutano. Mwanaume mmoja amevalia suti nyeusi na anaonekana akimkabidhi mwanaume mwingine aliyevaa kofia nyekundu cheti au hati fulani.

Ofisi kubwa ya huduma kwa uma inayofanana na kituo cha huduma Kenya. Kuna dawati la mapokezi lenye umbo la pembe sita lenye maandishi information desk na nembo ya huduma Kenya. Katika dawati hili kuna wanawake wawili .

Ndani ya Huduma Center kituo cha utoaji wa huduma za serikali inaonyesha sehemu ya huduma ambapo raia wanapokea msaada kutoka kwa maafisa. Kila counter ina jina la huduma inayotolewa kama vile police clearence certificate, police abstract and NCA services .

Pasipoti ya Kenya ambayo inaonyesha ukurasa wa data binafsi ya mtu anaye litwa Joshua. Maelezo mengi yamefunikwa kwa rangi nyeusi labda kwa sababu ya faraya ata hivyo baadhi ya taarifa zinaonekana wazi.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika chini ya mwavuli mkubwa wa manjano wenye maandishi ya kampeni. Mwanamke mmoja ambaye yuko katikati amevalia tisheti nyeusi na miwani ya jua. Anatabasamu na kushika mwavuli huo. Mwavuli una maandishi na maridadi.

Rias wa Kenya akila kiapo cha urais. Yuko kwenye jukwaa amevaa suti nyeusi na tai nyekundu. Na mkono wake wa kulia umeekwa kwa kitabu kitakatifu anachoshikilia. Kando yake kuna mwanamke aliyevaa vazi la mahakama.

Ofisi ya Huduma Center inchini Kenya, kuna kaunta ndefu na viti kadha vilivyopangwa mbele yake, ambapo wafanyikazi wamekaa nyuma ya kompyuta wakiwahudumia wateja, kila kaunta ina bango lenye jina la huduma inayotolewa.

Pasipoti za jamhuri ya Kenya zikiwa zimewekwa kwenye sanduku. Pasipoti hizi ni za rangi ya bluu na zina nembo ya jamhuri ya Kenya pamoja na maandishi, East African Community And Republic Of Kenya . Pasipoti hizi ambazo zimefungwa, zimepangwa kwa safu ndani ya sanduku.

Sherehe rasmi kwenye jumba labda hekalu ama mahakama. Katika kuna mwanamke aliyevalia joho ya jaji akiwa amesimama nyuma ya kinara cha hotuba. Kinara hicho kina nembo ya Kenya na mwanamke huyo anashikilia kitabu cheusi.

Bomba kubwa la chuma likipita juu ya mfereji wa maji. Bomba hilo linaonekana limepakwa rangi ya kahawia na linapita katikati ya ukuta wa zege. Kuna mimea mingi ya kijani kibichi pembeni mwa mfereji na nyuma yake kuna ua wa nyaya.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa kiongozi au mtaalamu akihutubia . Mwanamke huyo ambaye anaweza kuwa jaji mkuu Martha Koome wa Kenya amevaa nguo ya rangi ya buluu na manjano yenye miundo mbalimbali amepaka shanga za njano shingoni.

Umati wa mashabiki wa mpira wa miguu ambao wamevalia mavazi yanayoashiria timu ya taifa ya Nigeria. Kuna mwanaume aliyevaa suruali fupi nyeupe na mwili wake wote pamoja na uso umepakwa rangi ya kijani na nyeupe. Rangi hizi ndio rangi za bendera ya Nigeria.

Pasi za kusafiria nyingi zikiwa zimepangwa kwenye masanduku ya kadi bodi juu ya meza. Pasi hizo zimefungwa kwa raba na zimepangwa kwa wingi. Kila pasi inaonekana kua na picha na data za mtu ingawa maelezo hayaja fanyika.

Watu wengi wameketi kwenye viti vya chuma katika chumba cha kusubiri kinachoonekana kuwa katika kituo cha afya au kliniki. Mwanamke mmoja aliyevalia sweta nyeusi yenye nembo ya LTU anazungumza na mwanamke mwingine aliyevalia kitambaa chekundu kichwani.

Kundi la mashabiki wa mpira wa miguu wakiwa wamekusanyika pamoja barabarani wakishangilia wengi wao wamevalia jezi za rangi ya kijani na nyeupe zinazofanana na zile za gor mahia ya timu ya kenya. Mbele kabisa upande wa kulia kuna shabiki aliyevalia miwani.

Kundi la wanaume katikati mwanaume mzee amevaa shati la kijani kibichi na amekaa kwa meza ambayo anaonekana kuandika au kujaza form kutumia kalamu ya buluu. Kuna karatasi nyingi mbele yake. Pia kuna kifaa cha kufunga karatasi.

Wachezaji wawili wa soka wakishindania mpira katikati ya uwanja. Mchezaji mmoja amevaa jezi nyeupe na fupi nyeupe na mwingine amevaa jezi nyekundu na fupi nyekundu, wote wawili wana nywele ndefu na wanakimbia karibu na mpira.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu, wote wakiwa wanawake wakati wa mchezo. Mchezaji aliye upande wa kushoto amevalia jezi nyeupe na fupi za blue anaonekana akijaribu kukimbia na mpira huku akiingiwa na mchezaji mwingine.

Sherehe rasmi labda ikulu au mahakama. Katikati mwanamke ambaye anayeweza kuwa jaji amesimama nyuma ya kinara cha hotuba. Kinara hicho kina nembo ya Jamhuri ya Kenya na mahandishi Republic Of Kenya. Mwanamke huyo amevaa joho nyekundu.

Kundi kubwa la watu wengi hawa wakiwa wana furaha na kusherehekea. Mwanamke aliye katikati amevalia fulana yenye maandishi Kenya. Amevaa miwani ya juu ya buluu anapiga kelele kwa furaha huku akiwa ameinua mikono yake hewani.

Mchezo wa soka ,mchezaji mmoja ambaye anafanana na mchezaji kutoka timu ya taifa ya Tanzania amevaa jezi nyekundu anajaribu kuthibiti mpira ,wachezaji wengine wanne kutoka timu pinzani wanamazingira wakiwa wamevalia jezi ya rangi ya njano na kaptula za rangi ya bluu.

Jengo la huduma center nchini Kenya, kuna kundi la wafanyikazi wakiwa wamejipanga mbele ya jengo hili. Wote wamevalia sare zinazofanana, mashati meupe wenye kola nyekundu, suruali nyeusi na sketi nyeusi. Juu ya jengo hilo kuna nembo kubwa.

Jengo la posta ya Kenya jijini Nairobi. Mbele ya jengo kuna pikipiki nyingi zilizosimama barabarani na nyingi ikipita. Pikipiki moja ina sanduku kubwa la rangi ya bluu na nyekundu na utoaji wa mizigo na mpanda farasi.

Sehemu ya ndani ya ofisi ya huduma centre wateja wanapokea huduma kutoka kwa wafanyikazi walioketi nyuma ya meza ndefu. Kila mhudumu amekaa mbele ya kompyuta, wateja wamekaa mbele ya kaunta wakisibiri au akipokea huduma. Juu ya kaunta kuna mabango yanayo onyesha huduma.

Ndani ya ofisi inayoelekea kuwa kituo cha kutoa vitambulisho, kuna msichana mdogo ameketi kwenye kiti mbele ya kamera akitazamwa na maafisa wawili. Mmoja wa maafisa amesimama karibu na kamera.

Kundi la wachezaji wa soka wakisherehekea wote wamevaa jezi ya manjano na ya kijani. Wengine wanapiga makofi wengine wanakumbatiana na mmoja anaonekana kucheka kwa furaha. Wako kwenye uwanja wa soka wenye nyasi na jukwaa la watazamaji linaloonekana kwa mbali nyuma yao.

Mashini ya ujenzi ya Hyundai aina ya excavator yenye rangi ya buluu iliyokolea na manjano. Mashine hii inatumika kwenye eneo la ujenzi ambapo kuna mchanga na bomba la sege na vifaa vingine vya ujenzi.

Kundi la mashabiki wa michezo wengi wao wakiwa wamevalia fulana za rangi ya manjano zilizochapishwa tusker wanaonekana wamejaa furaha na masisimuko wengine wakiwa wameinua mikono yao juu na kushangilia.

Mwanaume amekaa kwenye kiti akiwa amevalia koti la bluu na suralia ya rangi mikononi mwake ameshikilia karatasi ikiwemo rsisti ya malipo na kadi ilio andikwa Photo signg 2025.

Wachezaji wa timu ya mpira wa miguu wakiwa wamekusanyika pamoja wakijipanga kwa mizunguko ya bega kwa bega. Wengi wao wamevalia jezi za rangi ya manjano na kaptura nyeusi. Mchezaji mmoja katikati amevalia jezi ya rangi ya zambarau.

Afisa wa uhamiaji na mteja wakishughulika katika kaunta. Mwanaume aliyevaa suti na kofia nyeusi ansimama upande wa nje wa kaunta. Akiangalia ndani. Afisa wa uhamiaji anayefanya kazi. Anaonekana ndani.

Wafanyikazi wawili wa ofisi wakiwa wanashughulikia makaratasi na komputa. Wamegawanywa na kioo kinachoonekana. Mmoja ameketi kwenye kaunta akishughulikia nyaraka na komputa ndogo na mwingine amesimama nyuma akipanga vitu.

Rundo la faili nyingi za rangi ya buluu zikiwa zimetawanyika juu ya meza ya mbao. Faili hizo zimefungwa kwa kamba au pendi mpira na baadhi yao zimeandikwa herufi d kwenye nembo nyeupe.

Wanariadha watatu wanaume wa kenya wakisherehekea ushindi wao kwenye uwanja wa riadha. Wote wamevaa jezi nyekundu kahawia zenye maandishi Kenya na Ken mbele. Mmoja wao anashikilia viatu juu ya kichwa chake. Wanaonekana wenye furaha.

Wachezaji wawili wa soka wakigongea mipira hewani wakati wa mechi. Mchezaji mmoja amevalia jinsi ya buluu na nyeupe ameinua mguu wake wa kulia kuelekea mpira. Mchezaji mwingine amevalia jezi.

Watu ambao wamevaa nguo nyekundu, nyeusi na nyeupe ambazo ni rangi za bendera ya Kenya. Wanaonekana wakiwa na furaha na msisimko, mikono yao imefunuliwa juu, baadhi yao wametoa sauti za shangwe na wengine wanashangilia.

Pasipoti mbili za Kenya. Pasipoti ya kushoto ina rangi ya buluu iliyokolea ikiwa na nembo ya jamhuri ya Kenya na maneno Republic Of Kenya na Passport kwa herufi za dhahabu. Pasipoti ya kulia ina rangi ya buluu iliyokosa pia ikiwa na nembo ya Jamhuri ya Kenya na maneno East African Community .

Afisa wa HUDUMA CENTER akiwa ameketi kwenye dawati akihudumia mteja. Afisa huyo amevaa shati jeupe yenye mikono nyekundu na logo ya HUDUMA KENYA. Mteja mwanaume amevaa koti jezi.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wakisherehekea ushindi. Wamevalia jezi ya kijani na manjano, na baadhi yao wameshika kikombe kikubwa cha dhahabu na mpira wa miguu wa rangi ya manjano na bluu. Wengine wanainua mikono yao juu.

Jaji mkuu wa Kenya Martha Koome amevalia joho lake rasmi la rangi nyekundu na nyeusi pamoja na kola nyeupe. Amesimama nyuma ya kinara chenye maandishi yanayosomeka REPUBLIC OF KENYA. Mkonpo wake wa kushoto umeinuliwa.

Bango kubwa lenye mwanamke anayeitwa Mwe Rachel Shebesh amevalia vazi refu, jekundu na ana nywele fupi za asi zilizonyooka amesimama na mikono yake imevuka mbele.

Kundi la watu wengi wakiwa kwenye shughuli ya usajili wa huduma namba. Kwenye meza mbele kuna maafisa watatu wanaoshughulikia usajili. Afisa aliye mbele kabisa mwanaume amevaa fulana ya njano yenye maandishi Huduma Namba. Ameketi mbele ya kompyuta ndogo.

Kundi la mashabiki wa soka wanasherekea kwenye uwancha, mashabiki wengi wamevaa jezi na nguo za rangi ya kijani na nyeupe, mtu moja katikati amevaa sare rasmi ya kijeshi au jesi ya kwaride yenye rangi nyeupe na kijani na ameshikilia panga.

Kundi la mashabiki wa michezo, wengi wao wakiwa wamesimama na kushangilia kwa msisimuko, baadhi yao wamevaa fulana zenye maandishi ananias na wengine wamevalia fulana za rangi tofauti, wengi wao wameinua mikono juu.

Mwanaume mzee aliyevaa kofia nyeupe, suti ya bluu, shati la bluu na suruali ya rangi ya samawati wameketi kwenye ya Huduma Kenya. Anaonekana akiongea na mhudumu wa kike ambaye amekaa nyuma ya dawati na kompyuta. Mhudumu huyu amevalia sare ya rangi ya chungwa na nyeupe.

Watu kadhaa wakiwemo wanawake wanne na wanaume wawili nyuma, wakiwa wamesimama karibu na meza, mwanamke mmoja aliyevaa shati jeupe, ameketi kwenye meza na anaonekana akishughulikia nyaraka. Wengine watatu wamesimama karibu naye.

Wanaume wawili katika ofisi moja ambaye amekaa kwenye meza ana nywele kidogo, miwani na amevaa shati jeupe ,inaonekana akisaini au kuangalia hati huku akiwa amevaa glavu za blue , mwanaume mwingine ambaye amesimama karibu naye anaonekana akimwonyesha kitu kwenye karatasi.

Mwanaume mmoja amevaa vifaa viwili viwili vya kambini vinavyohusishwa na chama cha siasa ya KANU vya rangi nyeupe na vina nembo ya jogoo mwekundu na maandishi kula kwa Moi. Kifaa kimoja kimevaliwa kama kofia na kingine kimewekwa kama barakoa.

Watu kadhaa wakiwa kwenye meza ya mbao nje, wakionekana kushughulika na mambo ya kiofosi. Wanaume wawili wako mbele wakiandika kwenye karatasi wanaume wa karibu wamevaa shati na long ya kijani.

Wachezaji wa mpira wa vikapu wakati wa mchezo, wachezaji wawili wako katika ugomvi wa kupata mpira, mmoja amevalia jezi ya kijivu na mwingine amevalia jezi ya buluu na nyeupe, anaonekana akishikilia mpira kwa nguvu.

Mashabiki wa soka wengi wao wakiwa wamevalia mavazi yanayoashiria klabu ya Gor Mahia. Mwanamke aliye katikati amevaa jezi nyeupe na kijani na akishikilia kitambaa chenye maandishi Gor Mahia. Amezungukwa na wanaume wengine.

Kundi la watu watatu wakiwa wamevalia mavazi mekundu inaonekana wakiwa katika mkutano wa kisiasa. Watu wote katika picha, hata wale walio nyuma wamevalia nguo na kofua nyekundu, jambo linaloashiria umoja wa chama fulani.

Kiongozi ambaye ni William Ruto rais wa Kenya akichukuliwa alama zake za vidole kwenye kifaa maalum ameketi mbele ya kompyuta yenye nembo ya HP na kamera. Amepiga magoti na yupo makini kwenye mchakato huo.

Wanariadha wa riadha wakitua kwa mchanga baada ya kuruka kwa umbali mrefu . Mwanariadha aliye valia fulana ya kijani yenye mambo manne, na suruali fupi ya kijivu, yuko katikati ya kitua kwenye mchanga.

Kundi la watu ndani ya jengo lenye muundo wa serikali au ofisi ya umma ,wakiwa wamesimama kwenye foleni ya kaunta ya huduma ,kaunta hizi zimetengenezwa kwa mbao ,mbele ya kaunta kuna watu kadhaa wamesimama wakisubiri huduma.